Hili ni daraja refu la chuma lililojengwa juu ya maji likiwa na kingo cha ndaramo. Mwisho wa daraja kuna majengo ya miundombinu ya kisasa yanayoonekana kuwa na kiwanda. Njiani kuna taa zilizopangwa kwa mstari upande wa kushoto na kulia kwa ajili ya mwangaza wakati wa usiku.

Hii ni nguzo mbili za umeme, ambazo zimeunganishwa na nyaya ya umeme. Kati ya nguzo hii kuna kifaa kikubwa cha umeme kinachofanana na transfoma, ambacho kinatumika kusambaza umeme kutoka kwenye njia kuu kwenda kwa watumiaji.

Kituo kikubwa cha kuzalisha na kusambaza umeme kilicho karibu na bwawa la maji. Kuna miundo mbinu mingi za umeme kama vile minara ya nguvu transformer na nyaya kubwa zinazotoka kwenye kituo hicho. Barabara inayoelekea kwenye kituo hicho inapita karibu na maji ya bwawa ambayo huenda hutumika kama chanzo cha kuzalisha umeme.

Huu ni mnara mkubwa wa kusambaza umeme, wa msongo mkubwa uliosimama kwa eneo la wazi. Mnara umetengenezwa kwa chuma, na umeunganishwa na nyaya nene za umeme zilizoelekea mbali. Mtu anayevaa fulana ya usalama wa majano na kofia nyeupe ya ulinzi anasimama karibu na mnara.

Hii ni jengo refu la kisasa lenye madirisha ya buluu yanayong'aa. Chini ya jengo hilo kuna muundo unaofanana na ngao labda ishara ya ulinzi au usalama. Jengo hili linaweza kuwa la ofisi au maktaba.

Hii ni kituo cha kupaza umeme chenye nguzo ndefu za chuma na nyaya nyingi, kuna wafanyikazi wachache wanaonekana wakiendelea na shuguli zao za ujenzi au matengamizo, inaonekana ni eneo la kisasa na miundo mbinu ya nishati.

Hii nguzo mkubwa ya umeme wa msongo mkubwa iliyosimama katikati ya eneo la wazi lenye majani na vichaka vidogo. Nguzo hii imetengeneza kwa chuma na ina nyaya nyingi za umeme zilizopita juu ya kuelekea maeneo mbalimbali.

Hii ni kiwanda kikubwa chenye majengo kadhaa yakitoa moshi mweupe unaopaa angani kuashiria shuguli za usafishaji, inazungukwa na mandhari ya milima na miti kuonyesha kuwa kipo mbali kidogo na makaazi ya watu.

Hiki ni kituo kikubwa cha kupoza umeme chenye nguzo nyingi za chuma na nyaya zilizopita juu yake. Miundo hii mikubwa inaashiria usambazaji wa umeme wa kiasi kikubwa , labda kwa maji au eneo kubwa.

Kituo cha usambazaji wa umeme kimejengwa kwa mpangilio wa kisayansi. Miundombinu ya umeme ikiwa imepandwa juu ya nguzo za chuma, nyayo za nguvu zikiwa zimeunganishwa kwenye transformer na vifaa vya kulinda mfumo dhidi ya mizunguko mifupi, huku mazingira yakiwa yamehifadhiwa kwa usalama.

Ni jengo kubwa la viwandani lenye paa la chuma lililowekwa mifumo ya uingizaji hewa juu yake. Nyuma ya jengo hilo kuna minara mikubwa ya kusafirisha umeme ambayo inaonyesha uwepo wa miundombinu ya nishati ya umeme katika eneo hilo.

Hawa ni mafundi wawili wakiwa kazini kando kando ya barabara yenye miti na majengo ya ghorofa. Fundi mmoja yuko juu ya ngazi ndefu iliyowekwa kwenye nguzo wakifanyia kazi nyaya za umeme. Fundi mwingine yuko chini akisimamia.

Hii ni transfomer ya umeme, iliyowekwa juu ya nguzo mbili za umeme zilizosimama. Transformer hio ina waya nyingi zilizounganishwa nayo, zikionyesha mfumo wa usambazaji wa umeme.

Mtu ameshika kichwa cha twiga akionyesha uhusiano wa karibu na mnyama huyo . Nyuma yao kuna miti na uzio ikionyesha labda ni katika kituo cha kutunza twiga. Twiga wengine wanaonekana kwa mbali .

Hawa ni nyati wakiwa kwenye eneo la porini karibu na maji. Nyati moja yuko mbele akiangalia moja kwa moja kwenye kamera akionekana mwenye mwonekano wa tahadhari na utulivu. Nyati wa pili yuko nyuma yake akiwa anainama kunywa maji.

Mwanaume amesimama amevaa koti ya manjano. Viatu virefu vinang'aa kwa rangi yake. Nyuma yake bustani imejaa mimea . Majengo yameonekana yakichungulia juu. Ni mfanyakazi wa nchi akilinda mazingira. Kazi inafanywa ili kila kitu iwe safi.

Hiki ni kifaru amesimama, kinatisha. Nyuma yake jiji limejengwa juu majengo marefu yakipendeza. Huu ni mchanganyiko wa jiji la kistaarabu, wanyama pori wakiishi yenye mandhari ya ajabu. Kifaru hiki ni fahari ya Kenya.

Hawa ni wanyama watatu wamefanana na nyani, mmoja mkubwa na wawili ndogo.

Hawa ni matembo na watu. Tembo mdogo analishwa maziwa. Tembo huyu anakunywa kutoka kwenye chupa kubwa huku mlinzi akiwa ameshika chupa nyingine. Nyuma yao kuna kundi la watazamaji , labda watalii wanashuhudia tukio hilo.

Mto au bwawa la maji yenye rangi ya udongo ikiashiria labda imechafuka au ina matope. Pembeni kuna daraja ndogo lenye mabomba makubwa yakipita juu yake ikionyesha huenda ni sehemu ya mfumo wa usambazaji wa maji. Nyuma kuna miti mingi na eneo la kijani kibichi.

Kundi la mbuni wakitembea kwenye eneo lenye nyasi. Nyuma Yao kuna mandari ya jiji labda majengo marefu yakichomoza angani. Mbuni hao wanaonekana wakiwa huru labda katika ni baadhi ya wanyama kubwa lenye wanyama pori.

Wanaume watatu wamevalia mavazi ya kuakisi mwanga wakifanya kazi ya kuondoa taka kwenye mtaro wa maji machafu. Jambo linalooashiria uchafu wa mazingira na changamoto ya usafi katika eneo hili.

Haya ni maporomoko ya maji yanatiririka juu ya mawe makubwa ya milimani. Ndani ya msitu wenye miti mingi na mimea ya kijani. Maji yanashuka kwa nguvu kutoka juu yakigonga mawe na kuendelea kushuka chini kwa nyasi.

Mwanaume amesimama katikati ya rundo kubwa la taka, nyingine zikiwa chupa ya plastiki . Inaonekana kama yuko kwenye mazingira yenye maji au karibu na maji na taka hizo zimekusanyika sehemu moja.

Huyuni mchuzi anayefanana agama angavu anayejulikana pia kama mchuzi ardhi wa kawaida, kichwa chake kina rangi ya kahawia na machungwa na mwili wake ni kijivu yana madoadoa.

Huyu ni twiga mrefu akila majani kutoka mtini mfupi huku nyuma yake kukiwa na jiji lenye majengo marefu yanayochomoza angani. Hii inaonyesha nadharia ya kipekee ya kihifadhi ya kitaifa ambapo wanyamapori huishi karibu na jiji.

Ni mtu mmoja anafua nguo katika mto mchafu wenye takataka nyingi. Mazingira yanazungukwa na majengo ya mtaa wa makazi huku taka zikiwa zimetapakaa kando kando ya mto hata ndani ya maji.

Wanaume wanafanya kazi katika shimo kubwa la udongo mwekundu. Wanaonekana wakishughulikia mabomba makubwa ya chuma yanayowekwa maji. Mabomba haya yanaonekana kuunganishwa na baadhi ya wanaume wanatumia zana za kuimarisha mwunganisho au matenganizo. Mazingira yanaonyesha kazi nzito za ujenzi.

Hawa ni wafanyakazi wa ujenzi wakiwa wamevaa kuvia vya usalama wanatekeleza shughuli za uchukuzi wa zege huku mashine ya kuinua mizigo ikiwa ndio ya Saruji mahali pa kazi. Ujenzi huo ni wa daraja ukiendelea kwenye mazingira ya wazi.

Makazi ya watu yaliyojengwa kwa mabati na mbao kando kando ya mto. Mbele ya nyumba hizo, kuna taka nyingi zilizotupwa ovyo, hali inayoashiria uchafu wa mazingira. Watoto wawili wamesimama nje ya nyumba, mmoja akiangalia mbele.

Mazingira ya asili enye maji labda mto au mbwa na inchi kafu ilio karibu, maji yanaonekana kuwa ya rangi ya udongo na kuna mimea michache inayokua kwenye kingo cha maji, pande moja kuna miamba au udongo wa kahawia ukionyesha demografia hizio tambarare.

Hawa ni watu watatu wakitembea kwa njia inayozungukwa na miti mirefu ikiashiria msitu au bustani. Wawili kati yao ni wanaoonekana wamevalia mavazi rasmi kidogo huku mmoja akiwa amevaa mavazi ya kitamaduni au ya kawaida.

Haya ni mazingira ya nje yenye nyumba ya mabati . Mwanamke mbele akifua nguo kwa bidii. Ndoo nyingi za rangi zimejaa maji, ziko chini zimetapakaa kila mahali. Nguo zilizoloweshwa nyingi zikifurika. Pia kuna viatu na ndala karibu na ndoo kuonyesha shughuli ya nyumbani ya kila siku.

Makazi ya watu katika eneo la mtaa wa mabanda ambalo limezingirwa na maji ya mfuriko. Majengo ni ya miti na mabati yakionekana kuwa katika hali mbaya huku sehemu ya nyumba ikiwa imejaa matope. Maji yamejaa mbele ya nyumba.

Makaazi duni yaliyojengwa kwa kutumia mabati na matofali ya udongo katika eneo la mtaa ya mabanda. Mbele ya nyumba hizo kuna takataka nyingi zilizotupwa zikionekana kujaa katika mtaro wa maji. Mazingira haya yanaonyesha changamoto ya usafi.

Huu ni mto mdogo ukipita katikati la eneo la makazi na mimea. Upande mmoja wa mto kuna watu wakitembea kwenye njia iliyo kando ya maji. Maji ya mto yanaonekana yamejaa mawe na uchafu huku kukiwa na majengo yakionekana kwa umbali.

Huyu ni kobe akiwa anatembea juu ya ardhi yenye changarawe na majani madogo. Kobe ana gamba ngumu yenye rangi kahawia na michirizi ya kijivu na nyeusi linaloonekana kuwa na umbo la duara na lenye mistari inayobishana.

Huu ni mtaro wa kupitisha maji machafu au maji ya mvua pembeni ya barabara. Mtaro huu umetengenezwa kwa saruji na unaendelea kwa mstari mrefu kando ya ukuta ya mawe. Mazingira yanazungukwa na udongo na mawe, na kuna dalili za ujenzi au ukarabati unaoendelea.

Mandhari ya kupendeza ya maporomoko ya maji yakiteremka kutoka miamba mikubwa, maji yanatiririka kwa kasi yakitengeneza mawimbi na mabofu yanapo gonga miamba, rangi ya samawati ya manjano inafautisha vizuri ya kijani na majani ya kahawia.

Hawa ni kundi la watu katika jukua wakitumbuiza kwa ngoma ya kitamaduni, wamevaa mavazi ya asili yenye rangi ya udongo na inaonekana wako katika maonyesho ya hadhara chini ya hewa. Watoto walioketi mbele wanaangalia kwa makini.

Wa mjini imejaa magari mengi, yakisababisha msongamano mkubwa wa magari upande mmoja. Watu wanabeba kando ya barabara huku majengo ya gorofa yakionyesha upande wa mbali. Miti imepangwa kwa mistari, ikitenganisha barabara.

Haya ni mabasi kadhaa yakiwa yame bakj. Huenda yakisubiri abiria au yakiingilia na usafiri wao watu wachache wanaonekana wakiwa karibu na basi wakitembea na kuzungumza . Kuna miti mirefu na majengo nyuma yakionyesha mazingira ya mjini.

Basi la umma kampuni la citihoppa. Likiwa limesimama barabarani huku abiria wakipanda na kushuka. Basi hili linaelekea buruburu, kama ilivyoandikwa kwenye kioo cha mbele. Mandhari inaonyesha eneo la mjini lenye shughuli nyingi.

Basi la abiria au matatu iliyopaki kando ya barabara likiwa na rangi ya bluu na manjano. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea karibu na basi na wengine wamesimama . Kuna ishara za namba 34 zinazoonekana.

Hili ni basi lenye mapambo mengi likipita kwenye barabara kuu labda matatu ya kenya. Mapambo ya rangi ya njano na nyekundu yanaonekana yakivutia macho . Barabara ni pana na kuna magari mengine madogo na malori yakiendeshwa mbali.

Hii ni basi ndogo ya abiria maarufu kama matatu likiwa limeegeshwa barabarani katikati ya jiji. Matatu hio ina rangi ya zambarau na nyeusi na watu wanaonekana wakipanda na kushuka. Barabara ina shughuli nyingi huku majengo marefu yakionekana nyuma.

Hili ni basi ndogo la abiria maarufu kama matatu lenye rangi ya njano na mapambo mengi, limesimama barabarani huku likizungushwa na watu. Inazungukwa na majengo marefu na linaonekana kikiwa katika shuguli zake za kawaida za usafiri wa umma katika jijini.

Basi lenye maandishi ya City Shuttle ikiwa na upande wa nyuma na pembeni. Basi hili lina rangi ya buluu na manjano na limeegeshwa kando ya barabara katika eneo la maji. Liko tayari kuchukua au kushusha abiria.

Gari jeupe la kijani kimeegeshwa karibu na jengo lenye rangi ya bluu na nyekundu huku mzigo mkubwa juu ya basi ukiwa umefunikwa kwa turubai ya kijani na nyaya za umeme zikipita karibu. Halina dirisha hatari za usalama, uzembe na upangaji wa miundombinu mijini.

Hii ni barabara inayopita chini ya daraja duku la segeli lenye maandishi ya tahadhari yaliyoandikwa juu yake yakisema don't over speed . Pembeni mwa barabara kuna gari aina ya matatu lenye mistari ya manjano na kijani kibichi likiwa limeegeshwa karibu na upande wa kulia ya picha.

Hii ni barabara ya lami yenye njia nyingi ambapo magari na pikipiki zinasafiri kwa kasi kuelekea pande tofauti. Barabara ina uzio wa katikati unaotenganisha njia za kuenda na kurudi. Upande wa kushoto kuna mabango ya kijani yanayoelekeza madereva kuhusu njia ya maeneo yanayoelekea.

Hili ni treni la abiria imesimama nyuma ya uzio ya waya ya chuma. Treni hio ina rangi ya kijivu juu ya mstari wa rangi ya waridi na njano upande wa chini. Inaonekana kuwa iko kwenye eneo ya kuhifadhi au kusubiri huduma.

Hili ni gari ya usafiri ya umma aina ya basi likiwa limesimama katika kituo cha mabasi nchini. Basi hilo limechorwa kwa rangi ya anagavu ya blue na limepambwa kwa sanaa ya michoro ya kisasa inayoonyesha sura ya msichana anayevaa kofia ya mtindo na vitu vya shingoni.

Hii ni barabara ya mji yenye shughuli nyingi sana, magari na pikipiki. Kuna gari nyeusi likielekea upande wa kulia likifuatwa na lori jeupe dogo. Upande wa kushoto kuna pikipiki yenye abiria wawili waliovaa makoti ya mvua, moja akiwa na rangi ya pinki na mwingine ya kijani.

Hii ni maeneo ya mjini yenye shughuli nyingi ambapo watu wamesimama karibu na magari ya usafiri wa umma hasa matatu. Mabango yanaonyesha kuwa magari hayo yanahudumu katika jiji na maeneo kama Nakuru na Karatina.

Hii ni kituo cha mabasi ya abiria ambapo magari ya uchukuzi maarufu kama matatu yamepaki, mwanamke moja anaingia ndani ya matatu iiliyoko mbele huku mwingine akiwa amesimama karibu huenda ni kondakta au abiria anayejiandaa kupanda.

La usafiri wa uma aina ya matatu limeegeshwa kando ya barabara. Abiria wakipanda huku wengine wakiwa na mizigo yao. Ubau wa matangazo ulioorodhesha vituo mbalimbali kama vile Greatwall , Cabanas , SGR , Mulolongo na Tuffoam ukionyesha njia ya safari ya gari.

Barabara yenye msongamano wa magari jijini ambapo kuna matatu kadhaa na pikipiki zikiwa zimeegeshwa. Moja ya matatu ina michoro ya kuvutia upande wa mbele ikionyesha ubunifu wa sanaa maarufu nchini. Watu wamevalia mavazi ya kila siku huku wengine wakivaa sare za baridi.

Hii ni basi la usafiri wa umma lenye rangi ya kijani na njano likiwa limeegeshwa. Juu ya kiowe cha mbili limeandikwa Citi Hoppa , jina la kampuni la usafiri. Basi hilo liko kwenye barabara yenye magari mengi upande wa kushoto na mtu mmoja anaonekana akivuka barabara.

Hii ni basi la abiria au matatu lenye rangi ya waridi na kijivu likiwa limeegeshwa barabarani. Kuna watu wakitembea karibu na basi hilo na majengo yanayoonekana kwa mbali. Inaonekana kama tukio la kawaida katika mazingira ya mjini nchini Kenya.

Haya ni matatu nyingine yakiwa na rangi ya kuvutia na mchoro imezima barabarani. Kuna mabango ya matangazo yaliowekwa mbele yakionyesha labda ni ajili ya biashara au matangazo ya safari. Watu wanapita na kusimama karibu nawakionyesha shughuli nyingi .

Abiria wawili wanatembea karibu na gari la abiria aina ya matatu lililosimama katika kituo cha gari. Ubao wa matangazo ulio juu unaonyesha maeneo yanayohudumiwa kama Karatina, Kiganjo Nyeri na Nanyuki ukionyesha gari hilo linaelekea mwelekeo wa kaskazini mwa Kenya.

Hii ni barabara yenye njia mbili zilizotenganishwa na kiungo cha usalama . Kuna gari mbalimbali yakisafiri kwa pande zote mbili huku gari moja likionekana karibu zaidi kwa upande wa kulia.

Ni mabarabara kubwa yenye magari mengi yakitembea pande zote mbili. Inaonekana ni barabara kuu ikiwa na majengo upande mmoja na labda miundombinu nyingine kama madaraja. Kuna dalili za msongamano wa magari.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi ambapo magari ya abiria aina ya matatu yameegeshwa upande wa kushoto. Moja ya magari haya lina maandishi yanayoonyesha linaelekea kiraoyami na othaya. Watu wanatembea kwenye njia, wanatembea kwa miguu wengine wakiwa na mifuko, bidhaa mikononi.

Huu ni eneo ya mabasi ambapo mabasi mawili ya abiria wamesimama kando ya barabara mabasi haya yana rangi ya buluu na maandishi ya Metro Trans kwenye sehemu ya mbele. Watu kadhaa wanaonekana wakiwa karibu na mabasi haya, wengine wakiwa wamesimama kando ya barabara ,wengine wakitembea kuelekea au kutoka kwenye mabasi.

Hili ni barabara yenye magari yakisafiri katika mwelekeo tofauti. Gari dogo la abiria lina katiza upande wa kushoto wa barabara huku basi wa rangi ya waridi ikielekea upande wa kulia. Pembeni ya barabara kuna mtu anayetembea kando kando ya lami. Mandhari ya eneo laonyesha mti na majengo ya biashara kwa mbali na anga lina mawingu mepesi.

Barabara yenye shughuli nyingi katika eneo jijini. Kuna magari ya usafiri ya umma aina ya matatu ya basi yaliyopaki kwa muda huku watu wakiingia na kutoka. Gari dogo la kibinafsi pia linaonekana likipita katikati ya magari mengi.

Hapa ni eneo lenye shughuli nyingi nchini likionekana kama kituo cha mabasi au barabara kuu. Kuna mabasi mengi ya rangi nyekundu yanayoashiria usafiri wa umma na watu wengi wakitembea kati yao.

Hii ni barabara la mjini, yenye shughuli nyingi ambapo basi kubwa la rangi ya buluu imeegeshwa pembeni. Basi hilo lina maandishi ya taasisi ya kidini na matangazo ya ibada. Pembeni ya basi kuna watu wamesimama, baadhi yao wakiwa karibu na pikipiki, huku wengine wakitembea barabarani.

Hapa ni kituo cha mabasi ya abiria au matatu kikiwa na magari kadhaa yaliyosimamishwa kwenye eneo lenye maji. Kuna watu wachache wamesimama karibu na matatu na nyuma kuna bango kubwa la matangazo. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu.

Huo ni kundi la watu wakiwa wamevaa fulana za zambarau zenye mistari ya usalama. Wamesimama karibu na basi dogo la abiria katika eneo la mji. Mmoja wa watu anaonekana amebeba bango lililoandikwa kitu fulani mgongoni.

Jengo ya matofali nyekundu kuna tangi kubwa la maji na chumba lililosimama juu ya paa likiwa limezeeka na kuchakaa kwa rangi. Ngazi ya chuma imefungwa upande wa kulia wa tangi hilo likipanda juu hadi kileleni na bomba la duara linalotoka pembeni mwa tangi.

Huu ni udongo uliotatizika labda kutokana na kazi ya ujenzi au uchimbaji. Kuna waya mweupe uliopita katikati ya kifusi kuashiria labda bomba au cable iliyofichwa chini ya ardhi. Mazingira yanaonekana kama eneo la ujenzi.

Tenki kubwa la maji limejenga juu ya nguzo ndefu, likisimama katikati ya miti mirefu na majani. Tenki lenyewe linaonekana kuwa la zamani likiwa na rangi ya kijivu na labda limepakwa chokaa.

Huu ni mfumo wa mabomba makubwa ya rangi ya buluu yaliyopinda kwa umbo la herufi n na yakiwa yamefungwa kwenye sakafu ya z. Mabomba haya yanaonekana kuwa sehemu ya mfumo ya kusambaza maji au pezi yakiwa na fali na vifaa vingine vya kiufundi vilivyoumbwa chui kwa ajili ya kudhibiti mtirirko wa maji.

Ni bomba la maji ya kisasa lililowekwa juu ya sinki ndani ya jengo , huenda ni bafuni au jikoni. Bomba limeundwa kwa chuma cha kung'aa na inaonekana kuwa safi na jipya. Hakuna maji yanayotiririka kutoka kwenye bomba. Linaonekana limefungwa.

Hii ni tingatinga kubwa la manjano likifanya kazi kwenye rundo la udongo ya mawe chini ya daraja refu ya barabara. Daraja hilo linaonekana kuwa sehemu ya miundombinu mikubwa na kuna alama za barabara zikionekana kwa mbali.

Ardhi kavu yaonekana, mchanga mwekundu na kivuli cha patapata. Kivuli cha mtu kimesimama pale juani kali mwangaza unatoka. Hii ni njia ya udongo isiyo na maji , mazingira kavu bila mimea mingi.

Mashine ya kuchuja au kufungasha maji kwenye chupa katika mazingira ya kiwanda . Mashine hii inaonekana kuwa ya kisasa ikiwa na sehemu ya chuma na glasi na kuwekwa katika chumbaa safi.

Picha hili inaonyesha mitaro iliyochimbwa ardhini ikiwa na mabomba ya rangi ya blue na kijani yakipita humo. Chini ya mitaro hiyo kuna maji machafu au matope yaliyotuama kuashiria labda shughuli za ujenzi au ukarabati wa miundombinu ya maji au nyanya.

Mfumo wa pampu za maji na mabomba, huenda ni sehemu ya mfumo wa kusafisha. Kuna pampu mbili zenye rangi ya manjano na mabomba meupe yaliyopangwa usawa, zote zikionekana zikiwa kwenye fremu ya chuma.

Hii ni majengo refu likiwa na mijengo labda likiongeza gorofa au linakamilishwa. Mbele yake kuna ukuta mfupi wa nyuma yake kuna miti mirefu. Inaonekana kama eneo la ujenzi ambapo shughuli za ujenzi wa miundo pia zinaendelea. Hali ya hewa inaonekana wazi na anga ni la bluu.

Ni eneo la ujenzi wa mabomba makubwa ya kijivu yaliyolala chini. Mabomba haya yamepangwa kwa ustadi, mengine yakiwa yamejikunja na mengine yamenyooka. Nyuma kuna majengo yakionyesha kuwa eneo hili linaweza kuwa karibu na makazi.

Hili ni rundo la mirija mipya meusi, huenda kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji au matumizi mengine yanayohitaji usafishaji wa maji. Mrija hiyo imebingirishwa vizuri na inaonekana tayari kutumika.

Hili ni duka dogo kinachoonekan kuuza maji yaliyotakazwa, juu ya duka kuna neno purified kuashiria maji yaliyotakazwa, madirisha madogo yana matangazo mbalimbali yenye picha na maandishi labda yakieleza faida ya maji safi.

Ngombe wengi weusi na weupe wamepangwa vizuri kwenye kituo cha kisasa cha kukamua maziwa. Kila ngombe amesimama mahali pake akisubiri kukamuliwa maziwa kwa kutumia vifaa maalum. Hali hii inaashiria shughuli ya ufugaji ya maziwa kwa kiwango kikubwa na matumizi ya teknolojia ya kisasa katika usalishaji wa maziwa.

Hili ni lori kubwa la mizigo likiwa limebeba magunia makubwa ya taka. Juu ya lori wapo watu kadhaa wanaoketi juu ya mizigo hiyo wakiwa wamevalia mavazi ya kazi, baadhi yao wakiwa wamevaa kofia ya kujikinga na jua.

Maporomoko ya maji yanayoshuka kutoka juu ya mwamba, na kutiririka kwa nguvu, juu ya mawe makubwa. Maji ni meupe kutokana na kasi ya mtiririko wake na kukona miamba. Mandhari ni ya asili yenye mazingira ya kijani, na mawe mengi kuzunguka eneo ya maporomoko.

Hii ni mandhari ya eneo ya makazi ambalo lina nyumba zilizojengwa kwa mawe ya saruji na kuezekwa kwa mabati. Juu ya paa la nyumba nyingi kuna misingi ya maji ya plastiki ya rangi nyeusi ambayo hutumika kuhifadhi maji ya matumizi ya kila siku.

Hii ni mfumo wa mabomba makubwa ya viwandani yaliyo sakinishwa kwenye dari. Mabomba hayo yana onekana kuwa meusi na yamewekwa salama kwa kutumia vifungo vya chuma na klipu. Kuna fali kadhaa ikiwemo moja yenye mpini mwekundu ambayo hutumika kudhibiti mtiririko wa maji au gesi ndani ya mfumo.